Watu hawa wa jinsia ya kike na kiume wamejumuikana hapa kusherehekea siku ya uhuru ya Kenya. Kuna mwanamke aliyesimama, anajifunga bendera la taifa letu la Kenya mgongoni.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume aliyevalia suti ya samawati ameshika mabarua kadhaa wa kadhaa kwa mkono wake. Mtu huyu amekaa chini na amekalia viti za chuma.

Umati huu wa jinsia ya kike na kiume, wanaandamana, huku wakiwa wameshika vibao, vya rangi ya samawati, vibao hivi vimeandikwa PNU, kazi iendelee.

Umati huu wa jinsia ya kike na kiume ni mashabiki wa timu yetu ya taifa la Kenya. Mashabiki hawa ni wenye furaha kwa kuwa timu letu la Kenya linashinda. Kuna shabiki mmoja aliyevalia bendera letu la Kenya katika shingo lake.